Mhudumu wa afya pamoja na wahudumu wengine wa afya wanasaidiana kudunga watoto wadogo chanjo. Watoto hawa wamebebwa na mama zao na wamepanga folini.

Mhudumu wa afya anamdunga mama aliyeketi chini sindano. Mama huyu amevalia barakoa. Kando yao, meza iliyo hapo, imebeba vitu vya maana.

Posta iliyoandikwa na kuwekwa kwenye mti wa stima, unaeleza kuhusu daktari ambaye jina lake liko pale, nambari ya simu, na vitu anavyovifanya kama vile kuvuta mapenzi, na biashara nyota.

Watu, waliovaa barakoa na t-shirt nyeupe, wanaelezewa mambo muhimu, na mhudumu wa afya. Wanasaidiana kuvaa barakoa na glove ,na wanatia makini. Kando yao, mpiga picha anawapiga picha.

Mpulizaji wa dawa kwenye mimea amevaa magwanda yanayofaa kama glovu . Amebeba tenki hili la dawa kwenye mgongo wake na anapulizia mimea yake .

Wahudumu wawili wa afya waliovalia koti nyeupe wanasaidiana kushona maski ambazo watawagawa watu ili wajifunge puani.

Mpulizaji wa dawa katika mimea amevalia glovu na kubeba mtungi wake kwenye mkono anapulizia mimea iliyo rangi ya kijani kibichi.

Muhudumu wa afia alie valia glovu amemshika mikono ya mtoto alie na vidonda vibaya mikononi mwake.

Wahudumu wawili wa afya; mwanamume na mwanamke, wanampima mgonjwa aliyeketi kwenye kiti. Mgonjwa huyu ana machungu masikioni mwake. Nyuma yake kuna vifaa ambavyo viwete ama au wenye shida ya miguu hutumia.

Mwanamke mwenye uja uzito amelala kwenye mkeka sakafuni. Anaangaliwa na kuhudumiwa na muhudumu wa afia ili kwangalia kama mtoto ako sawa.

Muhudumu wa afya anampa alama mtoto mdogo kwenye kucha yake. Mtoto huyu ameshikwa na mzazi wake na rangi hii ni ya buluu.

Mhudumu wa afya ameshika sindano na ameingiza ndani ya dawa, dawa hii ina kifuniko cha buluu na ni cha measles, mumps na rubella, ni dawa ya kinga.

Dawa ya kijani kibichi iko kwenye meza kwenye kijikaratasi chake cha juu imeandikwa kuwa inaongeza kinga mwilini na imetengenezwa kutumia miti na si kemikali.

Dawa za Cythroni zimewekwa juu ya meza. Dawa hizi pia zinaitwa Acythromycin na zina rangi nyekundu. Maboksi yake ni ya rangi nyeupe.

Daktari wawili wa meno, wanasaidiana kumhudumia mgonjwa wa meno aliyelala kitandani na kupanua mdomo wake. Wamevalia barakoa na glovu.

Askari wa kulinda lango amesimama kando ya lango lililo na rangi ya kijani kibichi. Anawa mikono yake kutumia sabuni kwenye tenki lililo hapo.

Mhudumu wa afya anamsomea mama mjamzito vitu anavyofaa kuwa navyo. Mhudumu huyu wa afya amevalia sare ya bluu na wameketi kwenye kitanda.

Mhudumu wa afya mwenye furaha, anamuuliza mgonjwa maswali kuhusiana na afya yake. Mgonjwa amelala kitandani. Na chumba chenyewe ni safi sana. Mgonjwa anaonekana mwenye furaha pia.

Ngamia mkubwa aliyebeba kitu mgongoni amelala kwenye janga kwa sababu ya ukame na jua. Amezungukwa na mchanga mwingi sana.

Maji safi ya kunywa yamewekwa kwenye glesi. Dawa za rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na nyekundu zimetolewa kwenye vijikaratasi vyake na kuwekwa kwenye meza.

Mhudumu wa afya anamwelezea mgonjwa wake mambo tofauti yanayohusiana na dawa zilizowekwa mezani . Ofisini humu mna chati nyingi .

Watu waliovalia magwanda yanayofaa, wakipuliza dawa za kuwaua wadudu mbalimbali na wanaosafisha nyumba wanafanya kazi hio. Wameongeza barakoa ili vipulizi hivi zisiwaumize. Wanafanya kazi safi kwenye nyumba.

Chupa iliyo na dawa; ya gilasi, imewekwa mezani. Ina dawa ya kinga ya Rubella na inafunikwa na kifuniko cha bluu.

Moto umechoma biashara na nyumba za watu katika maeneo haya. Watu wamekusanyika kuangalia vitu walivyovipoteza na jinsi watakavyosaidika.

Wanaume na wanawake wamesimama kwenye foleni chini ya mti. Wamebeba neti wakizogawiwa kwenye mikono. Pia wasamaria wema wanagawa mafuta ya kupika na vinginevyo.

Magari yamezama ndani ya mafuriko. Maji mengi, yamejaa kwenye barabara na ni machafu. Magari mengine, yanajaribu kupita, ilhali moja limezama kabisa.

Mhudumu wa afya ameshika dawa zinazofanana kwenye shelfu. Chini ya kuna dawa tofauti pia zinazofanana na kando yake kuna chati inayoeleza aina tofauti za magonjwa.

Mhudumu wa afya amevalia glovu. Mikononi mwake ameshika sindano na dawa ya yellow fever dawa hii Iko kwenye chupa ya glisi.

Wahudumu wa afya wanasaidiana kuhudumia wagonjwa, mhudumu mmoja anamdunga mwanamke sindano ilhali mwingine anangoja, wote wamevalia barakoa.

Wahudumu wawili ya afya ya wanyama wamevalia magwanda yanayofaa kama vile glovu. Wanasaidiana kumpa chanjo ng'ombe huyu aliyefungwa zizini.

Wahudumu wa afya waliovalia vizuri wanasaidiana kumhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda chumba hichi ni cha operesheni.

Wanaume wawili wamesimama nyuma ya lori ya kuchukua uchafu wa vyoo. kando ya lori hili kuna miti na nyaya za stima pia miti ,imezunguka na kuna jua kali.

Hospitali kubwa ya kaunti ya Ahero imezama majini pamoja na tinti zake. Maji haya ni machafu na maua yamepandwa nje ya hospitali hii.

Mhudumu aliyevalia glavu safi kwenye mkono wake ameshikilia sindano na dawa kwenye chupa ya kukinga magonjwa. Dawa iliyo ndani ya chupa hiyo ni safi na ina rangi nyeupe.

Daktari wa macho anatumia mashine ya kumpimia mgonjwa wake. Mgonjwa huyu ameketi na kusonga mbele ili aweze kutumia mashine hii.

Mhudumu wa afya wa kutembea nyumba kwa nyumba, amempa mtoto chanjo na ananakili rekodi zinazohitajika. Mhudumu huyu amevalia barakoa na koti ya bluu.

Mhudumu wa afya aliyevalia glovu amemshika mabegani mgonjwa aliyefurahi , mgonjwa huyu ameinua kidole cha gumba .

Wagonjwa wawili wako hospitalini. Mmoja ameketi na kukishika kichwa chake, mwingine amelala kwenye kitanda cha hospitali. Humu ndani mna maji.

Mhudumu wa afya, aliyevalia balakoa, anamshughulikia mgonjwa wake kwenye meno. Mgonjwa huyu amelala kitandani na hosipitali yenyewe ina vifaa vingi zaidi.

Chupa nyingi za dawa zimepangwa mezani pamoja na sindano na barakoa. Dawa hii ni ya kukinga ugonjwa wa yellow fever .

Mhudumu wa afya amevalia barakoa na anamwongelesha mgonjwa aliyeketi na anachukua rekodi ya vitu anayoambiwa.

Watu wengi wameketi kwenye chumba komoja wakingoja matibabu. Mwingine anadungwa sindano na daktari. Wahudumu hao wa afya umevaa barakoa na glovu. Chini ya meza wanayotumia ndoo safi za maji zimepangwa.

Wanaume wawili, wanakata maua ya kufungua boma la maji. Kando yao, mitungi mingi ya maji imepangwa. Nyuma yao, ni watu waliokuja kushuhudia na wapiga picha.

Watu waliovalia magwanda meupe na glovu na wamejifunika kote wanapulizia mwili uliolala chini yake. Wanahakikisha kwamba mwili huu ni safi.

Wahudumu wa afya wawili, wanasaidiana kumshugulikia mgonjwa wa meno, wamevalia barakoa na glovu, na mgonjwa huyu ameupanua mdomo wake.

Wapuliza dudu ama wasafishaji wameshika kemikali kwenye mikono yao , wamevalia magwanda yanayofaa ili kuwasaidia kutoadhirika na kemikali hizo.

Maji yaliyofika kiunoni mwa watu yamefurika. Watu hawa wanaishi Kwa nyumba zilizotengenezwa kwa mbao na mabati.

Wanawake watatu, wameketi na wakaunda mzunguko mdogo. Wamevaa nguo za ngozi ya chui, na kujifunga vitambaa kichwani. Pia wamevaa sketi nyeusi, na mbele yao vitu vilivyowekwa kikapuni.

Mhudumu huyu wa afya aliyevala barakoa na glovu anachota maji ili kusafisha eneo lake la kufanya kazi, eneo hili ni kubwa.

Tenki kidogo ya maji iko mbele ya kioski kidogo, mwanamme na mwanamke wananawa kutoka kwenye tenki hili, wanawake wengine wanawangoja ili nao pia wanawe.

Wanawake waliojifunga leso wameketi chini kwenye uwanja na wanamskiza muhudumu wa afia alie simama mbele yao wanaskiza kwa makii sana.

Mhudumu wa afya, anajitayarisha kumhudumia mtoto aliyeketi kwenye kiti. Kando yake, ni takataka la uchafu na hospitali hii ina vifaa vingi.

Wingu kubwa la moshi, limetanda kote na moto unachoma vitu vya dhamana. Watu wengi wamekuja kushuhudia tukio hili mbaya.

Wahudumu wawili waliovaa magwanda inayofaa na barakoa wanamhudumia mgonjwa aliye katika chumba cha oparesheni. Mgonjwa huyu amelala kitandani.

Barabara imebomoka bomoka Kwa sababu ya mafuriko yaliyobeba barabara hiyo. Watu wamesimama kwenye barabara wakiangalia haribu iliyofanywa.

Wazima moto wengi waliovalia magwanda yanayofaa wamesimama kando ya jengo lililoporomoka. Wamekuja kuwasaidia watu walioadhirika na ubomozi huu.

Mtu ameziweka dawa mbili kwenye mkono wake. Mkono wake ni safi na dawa hizi zinatoka katika chupa safi na ni za kumezwa kutumia maji.

Daktari wa meno anamwangalia na kumhudumia mgonjwa wa meno aliyelala kitandani na kupanua mdomo wake. Amevalia barakoa na glovu.

Maji mingi yamebeba daraja na miti mikubwa. Daraja iyo imevunjika vunjika. Watu wengi wakiwemo wapiga picha wanashuhudia matukio hayo.

Mtoto mwenye furaha anafunzwa kutembea na mhudumu wa afya. Mama anampokea mtoto akimsaidia pia. Nyuma yao, kuna vifaa zaidi ya kusaidia watu.

Mama mwenye furaha amembeba mtoto mchanga aliyezaliwa, ameketi kwenye kitanda kilichotandikwa vizuri na malazi meupe.

Mtu anasugua mikono yake kutumia maji na sabuni yenye povu. Lengo lake ni mikono iwe safi na isilete magonjwa yatakayo athiri mwili wake.

Wahudumu wawili wa afya, wanamhudumia mtoto mchanga. Wamevalia barakoa ili kulinda mtoto. Amelala kwenye malazi safi na meupe.

Ng'ombe aliyekosa chakula na kufa kwa sababu ya ukame, amelala kwenye mchanga. Eneo hili lina mti mmoja tu. Wanaume wawili wanatembea wakienda mbali na ng'ombe huyu.

Nyumba ndogo ndogo zilizojengwa na tenti zimeenea kote. Zimejengwa katika maeneo yaliyokauka na mimea ya miba imejaa.

Mpulizaji wa dawa katika mimea amevalia magwanda yanayofaa , amebeba mtungi wa dawa mgongoni mwake na mimea anaipulizia dawa ya kijani kibichi.

Dawa zinazoitwa Stamaril ziko kwenye meza. Dawa hizi zina rangi ya manjano, buluu, nyeupe, na nyekundu, na meza ni ya nyeusi.

Fundi aliyevalia kofia amenawa mikono yake kutumia maji safi na anaikausha kutumia mashine ya kukaushia mikono.

Wanawake watatu wameketi na wakaunda mzunguko mdogo. Wamevaa nguo za ngozi ya chui na kujifungua vitambaa vichwani. Pia, wamevaa sketi nyeusi. Mbele yao, ni vitu vilivyowekwa kikapuni.

Watu wengi wanasafiri kutumia boat , wanapita kwenye maji machafu, wakienda kwenye maboma yao. Maboma hayo yamezungukwa na mimea ya ndizi.

Wahudumu wa afya wamesimama kwenye mviringo. Wanaelezewa mambo muhimu na mhudumu mwingine wa afya aliyesimama mbele yao. Wanafuraha sana.

Mama aliyejifungua yuko hospitalini, mtoto wake amelazwa kwa malazi meupe na safi, mama huyu anamshika mtoto wake, hospitali hii ni

Mmea ulio na afya wa mahindi, umevamiwa na wadudu na wanaula mhindi huo. Wadudu hawa, wanaukula matawi yake na mhindi wenyewe. Wadudu hawa ni wengi na wamevamia shamba lote.

Wazima moto wanaotumia tanki za kuzima moto, wanasaidia kuuzima moto ulioenea katika sehemu kubwa ya nyasi. Moto huu, ni mkubwa na moshi umeenea pote.

Daktari anamdunga sindano mama mgonjwa aliyekaa kitini ,daktari huyu amevaa koti nyeupe na kando yao meza imewekwa vifaa ambavyo daktari anahitaji.

Mama aliye na mtoto anamwongelesha mhudumu wa afya. Mhudumu huyo wa afya anamwelezea mambo muhimu na mama anamsikiza kwa makini. Rekodi zinanakiliwa vizuri kwenye kijikaratasi.

Choo iliyojengwa kutumia simiti na mawe imesimama. Ina milango ya buluu na nyuma yake miti mingi imepandwa pale.

Muhudumu wa afya na wahudumu wengine wanawapa chanjo watu waliotunga foleni refu. Watu hawa wamevalia barakoa na ni wanume na wanawake.

Wanawake wawili, wanatembea mtaani. Mmoja ameshika kipaza sauti na wanapitisha habari muhimu katika mtaa huu. Nyuma yao, msichana amesimama nje ya jengo moja, ili kuwasikiza.

Mwanamume aliyeketi na amevalia barakoa, anadungwa sindano na mhudumu wa afya. Mwanaume huyu ana machungu mno kwani ameyafunga macho yake na nguvu.

Vitu tofauti tofauti zimeekwa kwenye leso iliyotandikwa chini. Vitu kama hizi ni mizizi, mawe, chupa iliyo na kitu cheusi ndani yake.

Mhudumu wa afya, anampima mgonjwa aliyeketi kwenye kiti kichwa kutumia kifaa kifaacho. Mwanamke huyu, ametulia na anamwangalia daktari anavyofanya jambo hili.

Mhudumu wa afya aliyevalia rangi ya manjano, amebeba vifaa anavyo zitumia. Anatembea kando ya maji mingi sana yaliyo zungukwa na miti.

Mhudumu wa afya aliyevalia glovu mikononi mwake anamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani mgonjwa huyu amepanua mdomo wake.

Mafuriko yamewapata wanakijiji hawa na imebeba nyumba zao, wanakijiji hawa wanasaidiana kushikilia nyumba isije ikabebwa, wamevitoa viatu na kukanyanga katika maji yaliomachafu, pia wamebeba vitu kwenye vichwa vyao.

Nyumba ndogo iliyojengwa kutumia nyasi na vijinguo vidogo vidogo iko Katika ya mahali palipokauka Kwa Sababu ya ukame . Mtungi mdogo uko nje ya nyumba hii.

Mwanamume amelala kwenye kitanda. Ni mgonjwa na ameumia vibaya kwenye kichwa. Kichwa chake kimetibiwa na kufungwa bandeji na kitanda alichokilalia kimetandikwa.

Watu wamesimama kando ya mto. Wengine wanaruka ndani ya maji hayo wakisaidiana kupita. Barabara hii imevunjika vibaya sana.

Muhudumu wa afya aliyevalia glovu ananakili rekodi ya vipimo vyake. Juu ya meza hii kompyuta na vifaa vingine vya teknolojia ya kisasa vimepangwa.

Wahudumu, wawili wa afya, wanawahudumia, watoto wachanga. Wamevalia balakoa na glove ,ili kiwalinda watoto hawa, walioekwa kwenye mashine.

Dawa ya Azithromycin liko kwenye meza. Dawa hii ni nyeupe na boksi lake ni nyeupe pia. Boksi lake lina rangi ya nyekundu.

Daktari wa macho aliye na furaha, amevalia glovu na koti nyeupe na anamhudumia mgonjwa. Chart zilizo kando yake zinaonyesha mifano tofauti ya shida za macho.

Cheti iliyo na maelezo kama vile jina la mganga anayesaidia kwenye mambo yamehusiana na mapenzi yameandikwa. Pia nambari yake ya simu imeandikwa na michoro ya dawa anazozitumia.

Watoto wawili wadogo wananawa mikono yao kwenye tanki la rangi ya nyekundu. Tanki hili liko mbele ya madarasa yao na madarasa haya yana maandishi nje.

Askari kadhaa wamesimama kando ya Lori la kubomoa majumba, wanaangalia jengo hilo likibomolewa, jengo hili liko katikati ya majengo mengine.

Mhudumu wa afya aliyevalia barako na glovu anamhudumia mgonjwa wa meno aliyelala kitandani na kupanua mdomo wake.

Wahudumu watatu wa afya wanasaidiana kumuhudumia mgonjwa katika chumba cha kupasuliwa wanamfanyia mgonjwa huyu operesheni na amelala kitandani.

Wahudumu wawili wa afia ya meno wanamhudumia mgonjwa alielala kitandani. Wamevalia barakoa na glovu ili kuhakikisha usafi.

Mama aliyejifunga leso na kuvaa virembeshi mkononi, ameketi na anadungwa sindano na mhudumu wa afya, aliyevaa manjano. Maeneo na mandhari haya ni safi.

Daktari aliyevalia koti nyeupe. Anamwelezea mwanamke mambo muhimu kuhusu afya yake. Daktari anaandika maelezo kwenye kijikaratasi. Juu ya meza karatasi nyingine zimepangwa.

Duka limejaa dawa tofauti na zina rangi tofauti tofauti zina chati na michoro inayopendeza na ndoo zilizo na nafaka .

Dawa za aina kadha wa kadha zimewekwa kwenye shelvu. Zina rangi tofauti na kazi zake ni tofauti. Shelvu hizi ni safi na kubwa. Zimetengenezwa kutokana na mbao.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti nyeupe na barakoa anamdunga sindano mwanaume aliyeketi kitini, juu yao ni mabati.

Mama ananawa mikono yake, kwenye tanki dogo ya maji. Maji hayo ni safi na yanamwagika kwenye ndoo nyeupe. Kando yake ni maduka yaliyopangwa.

Vitu vingi vimeekwa mbele ya nyumba Kwenye sakafu . Vitu hivi ni kama kitu kilichojengwa Kwa mfano wa mtu, Kamba zilizofunganishwa pamoja.

Nyumba za watu zimebebwa na mafuriko. Wanaume, wanawake, watoto , na wanyama wameadhirika na mafuriko haya. Wanatembea ndani ya maji hayo machafu.

Wapulizaji wa dawa kwenye mimea wamevaa magwanda inayofaa, wamebeba mitungi yao kwenye migongo yao na wanamwagilia dawa kwenye mimea hiyo mingi.

Wahudumu wawili wa afya pamoja na askari waliovalia barakoa wanajitayarisha kunawa mikono yao kutumia tenki ndogo za maji.

Nyumba za watu zimezama ndani ya mafuriko. Maji haya ni mengi sana na ni machafu. Mimea pia imezama ndani ya maji haya machafu.

Mhudumu wa afya anamdunga mama sindano mkononi , mama huyu ameangalia kando na kufunga macho yake kwa sababu ya uchungu.

Vitu kadhaa wa kadhaa vimeekwa kwenye shuka nyeusi na chini yake ya manjano. Vitu hivi ni kama chupa, kikombe na mawe. Kando yake simia iliyo na chupa na kando yake mayai.

mhudumu wa afya ameushika mguu wa mgonjwa wake magotini. Anamsaidia kupima ili kujua shida iko wapi kweye mguu.

Mwanaume amesimama kando ya chati iliyoshikiliwa na miti miwili . Chati hiyo inaeleza kuhusu mganga anayesaidia na mambo kama vile mapenzi , nguvu za kiume na nambari yake ya simu pia imewekwa pale.

Msichana aliyefunika kichwa chake amekishikilia kitambaa kwenye mikono yake ana furaha Sana , wenzake wameketi nyuma yake wanamuangalia Kwa furaha pia.

Jengo hili lililojengwa kwa mabati na mbao limeweka vitu tofauti tofauti kama vile vikapu, chupa za glesi, chupa za plastiki.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa anamdunga mwanaume aliye keti chini sindano. Mwanaume huyu amevalia barakoa na ameukunja uso wake.

Wanawake na wanaume waliovalia barakoa na kutumia vijiti wanakusanya takataka za plastiki zilizojaa sakafuni. Wanazichoma kando yake.

Muhudumu wa afia anamshughulikia mtoto alieketi kwenye miguu ya mamayake. Daktari huyu anamdunga mtoto huyo sindano, ndani ya chumba hicho watoto wengine pia wameketi.

Mhudumu wa afya anamdunga mtoto mdogo sindano kwenye mkono, mtoto huyu amebebwa na mama yake aliyevalia barakoa.

Mtungi mzuri wa maji umewekwa mbele ya nyumba , nyuma yake maua yamepandwa , maji haya yanaingia kwenye ndoo nyeupe.

Mama amesimama kwenye mchanga, mahali palipo na ukame. Amesimama katika ya foleni mbili za mitungi iliyopangwa ili wachote maji.

Sindano na dawa nyingi za rangi tofauti ziko juu ya meza rangi hizi ni kama za bluu manjano na kijivu dawa hizi ni za kujikinga kutokana na magonjwa.

Dawa nyingi zimeekwa mezani zina matumizi tofauti na zina majina tofauti pia zina rangi ya nyekundu , nyeusi , nyeupe na kijani kibichi .

Mwanamme aliye na vidole safi ameshika dawa iliyo na rangi ya machungwa na anaweka kwenye mkono wake safi pia. Amevaa shati la mauamaua.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto mdogo Kwa kumpa Chanjo ya mdomoni . Mtoto huyu amebebwa na mzazi wake ambaye ameketi kwenye kiti.

Dawa za aina mbalimbali zimewekwa ndani ya chupa ndogo na kubwa. Chupa hizi zimewekwa juu ya kijimeza. Chini yake kuna stuli iliyo na karatasi kadhaa.

Wahudumu wa afya wawili, waliovalia barakoa, wanamhudumia mgonjwa wa meno. Mgonjwa huyu amelala kwenye kitanda na amepanua mdomo wake.

Daktari wawili wa meno wanasaidiana kumhudumia mgonjwa wa meno aliyelala kitandani na kupanua mdomo wake. Wamevalia barakoa na glovu.

Mwanamke anaosha mahali pa kuchotea maji kutumia maji na sabuni. Kwenye ukuta wa jengo hili, kumeandikwa, watu wanywe maji yaliyotibiwa ama yaliyochemshwa.

Watoto wadogo wanachota maji kwenye tanki la maji safi kutumia chupa zao. Mwalimu amesimama kando yao akiwaangalia wanapochota maji hayo.

Wahudumu kadhaa wanafya waliovalia glovu wamesimama kando ya mgonjwa aliyeketi. Wanamsaidia kutoa uchafu Kwenye maskio yake .

Mgonjwa amelala juu ya kitanda. Nesi aliyevalia vilivyo anamhudumia. Hospitali hiyo ina vifaa vingi vya kuwasaidia wagonjwa na pia ni safi sana.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na vifaa vya kumkinga amebeba mtoto mchanga katika hospitali, mhudumu wa afya anaonekana mwenye furaha tele anapomhudumia mtoto huyo.

Sindano iliyofungwa vizuri na chupa ya dawa imeekwa mezani. Dawa hii ni ya kujikinga kutokana na gonjwa mbaya la polio, pia kipima kiwango cha moyo kupiga kimeekwa mezani.

Wanaume, wanawake na watoto wameleta mitungi yao kwenye foleni ili waweze kuchota Maji . Mahali hapa palikauka na Pana ukame.

Kina mama walio vaa shanga shingoni, wamebeba mitungi michafu kwenye vichwa vyao, Wanatembea mahali palipo kauka kwa sababu ya ukame.

Mhudumu wa afya, pamoja na wahudumu wengine, walio valia barakoa, wanampa mtoto mdogo chanjo ya mdomoni mama yake amemshika mtoto huyo.

Chumba cha wagonjwa kilichotengenezwa vizuri kutumia teknolojia ya sasa inamngoja mgonjwa ina kitanda kilicho tandikwa vizuri na ni meupe.

Posta inayoeleza, kuhusu dawa za miti shamba ,ya Masai herbal , kwenye posta hii, mbegu za tikiti maji na matawi aina nyingine, zimewekwa ,na nambari ya simu ya kupata dawa hizi.

Mhudumu wa afya wa meno amevalia barakoa na glovu na amevishika vifaa vya kung'oa meno. Mgonjwa wa meno ameketi kwenye kiti na kupanua mdomo ili daktari aweze kumtoa meno.

Watoto wawili wanachota maji kutoka kwa kidimbwi kichafu cha maji. Maji hayo yana plastiki na yamejaa taka, pia ni meusi.

Mhudumu wa afya ya meno, aliyevaa glovu na anatumia kifaa cha meno kwa mgonjwa wake, aliyepanua mdomo na kulala kitandani.

Wahudumu wawili wa afya, wanasaidiana kumshughulikia mgonjwa wa meno. Wamevalia barakoa na glavu na mgonjwa huyu amepanua mdomo wake.

Mtu anayepuliza wadudu amakusafisha majengo amevalia barakoa na maski inayomsaidia asiathirike na kemikali na anasafisha jengo.

Mwanaume aliye na mkokoteni mdogo amekanyaga maji machafu yaliyofurika kwenye barabara. Mwanaume huyu amebeba mkoba na anatafuna kitu kilichojaa mdomoni. Magari mengine yanapita kwenye barabara hii.

Wahudumu wawili wa afya wanamhudumia mtoto mchanga. Wamevalia barakoa na glovu ili kumlinda mtoto. Mtoto huyu amewekwa kwenye mashine ya kumsaidia kupumua.

Mwanamke anauzima Moto ulio katika ndoo kutumia kizima moto, Moto juu si mkubwa na unafanyika nje, amezungukwa na maua ya kijani kibichi na yaliokatwa vizuri.

Daktari wa meno anaangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyelala kitandani. Mhudumu huyu wa afya amevalia barakoa, glovu na koti nyeupe. Kando yake kuna meza iliyo na vifaa muhimu.

Wahudumu wa afya wanasaidiana kumfanyia mgonjwa upasuaji kwenye chumba cha opalesheni. Mgonjwa huyu amelala kitandani na wako makini sana wanapomhudumia.

Mhudumu wa afya anamsaidia mgonjwa wake kufanya mazoezi sakafuni. Kando yao, gari la magurudumu ya walemavu imepangwa.

Mwanamme ameketi na anadungwa sindano na mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na sare ya bluu. Wako nje ya majengo na barabara kwani watu wanapita pale na pia magari.

Mhudumu wa afya ya watoto, amevalia barakoa na anamdunga mtoto mdogo sindano. Mtoto huyu, amebebwa na mama yake, aliyevalia barakoa pia.

Mwanamume mgonjwa amelazwa hospitali pamoja na wanaume wengine. Ameumia mguu wake vibaya na amefunikwa kutumia leso nyeupe.

Shati linaloonyesha jina la daktari na magonjwa anayoyatibu kama vile nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswede sugu zimeandikwa. Juu ya meza ni chupa nyingi zilizowekwa dawa hizi.

Wahudumu wawili wa afya ya meno wamevalia barakoa na glovu wanasaidiana kumhudumia mgonjwa aliyelala kitandani na kupanua mdomo wake.

Mhudumu wa afya, aliyevalia barakoa, anamdunga mama, aliyeketi kwenye kiti, sindano, mama huyu amevalia barakoa pia, hospitalini humo mna vifaa vingi.

Wanawake wawili, wanatembea kando ya majengo yaliyofurika. Wanatembea kutumia kijiti, ili wajue umbali wa maji iliyofika.

Muhudumu wa afya, aliye na furaha, anamdunga, mtoto mdogo, sindano, mtoto huyu, ameshikiliwa, na muhudumu mwingine, wa afya, na mama yake.

Wahudumu wawili wa afya wameleta tenki la kunawia mikono. Liko mbele ya darasa na walimu wanaelezwa umuhimu wa kutumia tanki hili.

Mwanaume aliyeketi mbele ya nyumba yake, anapimwa na wahudumu wawili wa afya. Wamevaa nguo za rangi ya bluu, na mmoja wao ananakili rekodi.

Mhudumubwa afya anamshugulikia mgonjwa wake wa meno, amevaa glavu, mgonjwa wake amepanua mdomo na amelala kwenye kitanda.

Dawa za kazi tofauti, zimewekwa kwa meza. Zina rangi tofauti na matumizi yake pia ni tofauti. Dawa zimewekwa vizuri ndani ya maboksi hayo.

Watoto wawili wadogo wamelala kwenye malazi meupe ndani ya chumba cha kuwasaidia watoto waliozaliwa mapema. Nesi anafunga mlango huu.

Mwanamke mwenye furaha, ananawa mikono yake, kutoka kwenye bomba la maji ambalo limetengenezwa na kumalizwa ili watumie.

Mtoto mchanga anaangaliwa na kupewa chanjo na mhudumu wa afya. Mtoto huyu, amebebwa na mama yake. Mhudumu wa afya na mama yake, wamevalia barakoa.

Dawa ya kukinga kutokana na gonjwa la yellow fever imeekwa mezani . Mezani humu pia kuna sindano, barakoa na chupa hizi ni Safi Sana.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto aliyebebwa na mzazi wake. Watoto wengine na kina mama zao wamepanga foleni wakingoja kuhudumiwa.

Mhudumu wa afya anampa mtoto mdogo chanjo mdomoni. Mtoto huyo amebebwa na mama yake, alivalia kofia na amebeba chupa ya maji.

Muhudumu wa afya ameushikilia mkono wa mgonjwa uliofungwa na unafanyiwa vipimo. Kando yao taweli nyeupe imelazwa vizuri na ni safi

Mama amebeba mtoto kifuani mwake ,wanatembea mahali palipokauka Kwa sababu ya ukame. Amebeba mitungi kichwani mwake uliyo lalia mkongo wake.

Mhudumu wa afya anashikilia sindano na chupa ambayo ina dawa. Dawa hii ni ya kukinga maradhi kama vile measles, mumps na rubella.

Mtoto aliyeshikiliwa na mama yake anapewa chanjo ya mdomoni na wahudumu wa afya, anasaidiwa na wengine pia. kando yao ni meza ambayo ina kemikali ya kusafisha mikono.

Moto mkubwa unachoma kichaka na wingu la moshi limetanda hewani, miti pia inachomeka pamoja na mimea midogomidogo, moto umefunika nafasi kubwa sana na limetanda kwelikweli.

Wahudumu wawili, wanawahudumia watoto wachanga na mama yao. Wamebeba watoto hawa na wanamwonyesha mama yao. Wana furaha sana.

Wanawake wameketi kwenye mviringo na Kwenye viti, mama mjamzito amelala chini kwenye mkeka, anashikwa tumbo yake na mama mwingine ili kujua hali ya mtoto.

Mwanaume aliyevalia koti nyeupe na barakoa anaangalia tanki za oksijeni. Ziko kwenye chumba kilicho na madirisha makubwa na hewa.

Mwanamme amekuja kumwona mtoto mdogo hospitalini, mtoto huyu ni mgonjwa na ako kwenye wodi, amelalia malazi ya rangi ya buluu ambayo ni safi.

Vitanda vingi vya hospitali, vimeekwa kwenye laini. Vina magodoro safi na meupe. Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa anatembea. Sakafu pia ni safi.

Mhudumu wa afya wa meno pamoja na nesi wamevalia barakoa na wanahudumia mgonjwa . Daktari amekishika vifaa vya meno na anamhudumia mgonjwa huyu aliyelala kitandani na kupanua mdomo.

Mafuriko yamejaa kwenye barabara na imewaadhiri wapita njia, wapita njia wengine wamevalia magwanda mazito kwenye miguu ilhali wengi wameitoa viatu na wamebeba mkononi. Nyasi ziko kando ya mafuriko haya.

Wahudumu wengi wa afya wamevalia barakoa na wanawahudumia wagonjwa tofauti, tofauti. Mahali wanapohudumiwa ni safi sana. Wagonjwa wamebeba fomu ambazo zimejazwa mkononi.

Dawa ya kinga ya measles mumps na rubella imesimama kwenye meza imefunikwa na kifuniko cha buluu na iko ndani ya glesi.

Mama fulani aliyevaa buibui refu, amesimama katikati ya miti inayomea mahali ambapo ukame upo. Maeneo haya yamekauka sana.

Watoto watatu, wenye furaha. Wamepaka sabuni kwenye mikono yao na sabuni hiyo ina povu, wanataka kuosha mikono yao na maji.

Wahudumu wawili wa afya wanasaidiana kumhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa huyu ana shida ya meno na ameupanua mdomo wake.

Wanawake wawili wanayachota maji yaliyofulika ndani ya boma wakiyamwaga nje. Wamevaa barakoa na wamekanyaga maji hayo. Wanatumia ndoo nyeupa kuyachota maji.

Dawa zinazoitwa mtiki zimewekwa mezani. Zina vifuniko vya kijani kibichi na kwenye vijikaratasi vilivyo juu ya chupa, zimeandikwa kuwa zimeongezwa nguvu za kiume.

Fundi wa stima wanasaidiana kuweka nyaya ya stima pamoja. wamevalia magwanda yanayofanana na wanatia nyaya hizi Kwa nyumba iliyonomoka. Wanasaidiana kuinua kifaa hivyo nzito.

Mwanamme mlemavu anayetumia kifaa kinachomsaidia kusimama amesimama mbele ya choo. Choo hizi zimezungukwa na miti mingi.

Mhudumu wa afya anamdunga sindano mama aliyeketi kwenye kiti. Mama huyu anafuraha nyingi sana na amesuka laini kwenye kichwa chake.

Mwanaume aliyeketi na amevalia barakoa anadungwa sindano na mhudumu wa afya aliyevalia sare ya buluu. Mwanaume huyu ana shanga na leso za kimasai.

Mwanaume aliyevaa koti nyeupe na kofia yuko nyumbani. Anaviweka vitu tofauti kwenye kikapu chake. Vitu kama maua na karatasi zilizo juu ya meza.

Chupa iliyo na dawa ya glesi na kifuniko cha nyekundu imesimama kwenye meza. Dawa hii inakinga Measles, Mumps na Rubella .

Daktari wa macho aliyevaa barakoa anamuhudumia mgonjwa aliyeketi upande mwingine wa meza, daktari huyu anatumia mashini ili kujua shida ya mgonjwa.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa anaangalia mgonjwa kwenye masikio yake. Mgonjwa huyu ana furaha na ameketi kwenye kiti.

Chupa nyingi za glasi, zilizofunikwa na vifuniko vya manjano, ziko mazani. Dawa hizi zinakinga magonjwa tofauti, na meza zilizowekwa ni safi.

Chula zilizo na dawa za glesi zimewekwa mezani pamoja na sindano, midawa ya kinga ya Rubella na imefunikwa na kifuniko cha bulu.

Daktari wa meno aliyevalia barakoa na glovu, anamhudumia mgonjwa, aliyelala kitandani na kuupanua mdomo wake.

Madaktari wawili, wanasaidiana kuwahudumia watoto waliolala katika chumba moja. Chumba hiki ni safi na kina vifaa vingi vinavyohitajika kuwasaidia watoto hawa.

Dawa iliyo katika glesi, na kifuniko cha manjano, iko juu ya meza. Dawa hii ni ya kukinga kutokana na ugonjwa wa Rubella. Sindano iliyofungwa, iko kando yake.

Mwanamke mwenye furaha amesimama kwenye duka la dawa linaloitwa Fine Touch . Duka hili ni la meno na liko na saa na ukuta mzuri.

Mhudumu wa afya anajitayarisha kumdunga mtu sindano. Amevaa barakoa na ameshika sindano inayovuta dawa kutoka kwenye chupa hiyo ndogo.

Mgonjwa amelala katika kitanda cha wagonjwa. Mhudumu wa afya wa meno anaangalia meno ya mgonjwa huyo. Chati iliyo kando yake inaeleza kuwa huduma hizi ni za bure.

Wahudumu wa afya waliovalia vilivyo wako kwenye chumba cha opereshini, wanasaidiana kumhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mmoja wa madaktari hao wamesimama kando ili kuangalia wanavyfanya wengine.

Wahudumu wawili wa afya waliovalia barakoa na glovu wamesimama kando ya gari. Wamevalia tshati nyeupe.

Mhudumu wa afya anamhudumia mgonjwa aliyeketi kitini, mgonjwa huyu ameangalia Kando na kuyafunga macho yake Kwa sababu ya uchungu anayoskia.

Chati ina picha tofauti za wagonjwa wanaoumia kichwa. Kando yake kuna numba ya daktari wa kuwasaidia na tatizo hili. Chini yake dawa imechorwa hapo ambayo inafaa kuwasaidia.

Wadudu wengi wa kuvamia mashamba na mimiea, wako kwenye anga. Chini yake kuna miti inayomea maeneo ambayo mvua hainyeshi. Kuna jua kali maeneo hayo pia.

Mhudumu wa afya ameshikilia kifaa cha kipimo. Anampima mwanamke aliyeketi kwa kiti na ana uchungu. Mhudumu wa afya anampima kichwa chake.

Mafuriko yameathiri maeneo haya. Magari yanapita kwenye maji yaliyojaa. Miti imebebwa na maji na pia nyumba na biashara za watu.

Wahudumu wa afya, wanawahudumia wagonjwa wanaokuja kueleza shida zao na zina akiliwa. Wagonjwa hawa wametunga foleni.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na magwanda yanayofaa katika sekta hiyo, anamdunga sindano mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Mwanamke huyo amevalia barakoa pia.

Mama aliyembeba mtoto kifuani mwake na mtungi wa maji uliofungwa vizuri kichwani mgongoni mwake, maeneo haya yamekauka na vumbi na mimea midogo inapatikana hapa.

Daktari anamsaidia mgonjwa na matibabu yake, mgonjwa huyu ana furaha ,nyuma yake kiti cha magurudumu cha walemavu na vifaa vya kusaidia walemavu vimepangwa.

Wanaume wawili wanasaidiana kuiskuma pikipiki iliyobeba mitungi katikati ya mafuriko na maji yaliyojaa na kubeba kila kitu hadi kwenye miti.

Wahudumu wa afya wanawashughulikia wajonjwa walioketi kwenye viti, wamevalia barakoa na glovu na wanawadunga sindano .

Mama amemshika mtoto wake mchanga aliyezaliwa. Mama huyu ana furaha na amelala kwenye kitanda kilichotandikwa vizuri kutumia malazi meupe sana.

Muhudumu wa afya na mgonjwa wake wameketi kwenye chumba ambacho ina madirisha makubwa muudumu wa afya anamuuliza mgonjwa huyu maswali.

Mhudumu wa afya na mgonjwa wako kwenye tenti. Mhudumu wa afya anamdunga mgonjwa sindano kwenye mkono wake. Dawa hii ni ya kujikinga kutokana na magonjwa tofauti.

Mhudumu wa afya aliyevalia glovu amemshika mtoto mchanga , nesi huyu ana furaha kando yake kuna taka la uchafu na nyuma yake chati.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa anampa mtoto mchanga chanjo mdomoni. Mtoto huyo amebebwa na mama yake aliyeketi na kuvalia barakoa.

Choo ya kutumiwa na wote imejengwa vizuri . Nyuma yake miti imeizunguka na mbele yake maua mazuri ya manjano yamepandwa.

Baba ya mtoto mdogo amekuja kumwona mtoto wake mchanga aliyezaliwa katika chumba cha watoto. Chumba hiki ni safi sana.

Ajali mbaya ya basi kubwa na lori la kubeba mafuta imefanyika. Basi hili liko katika hali ngumu sana kwani limevunjika vunjika vioo. Watu wengi wamekuja kusaidia walioathirika.

Mhudumu wa afya, aliyevalia barakoa, anamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Kando yao, maji safi yako kwenye glasi.

Watu wanachota maji safi kutoka kwenye bomba linaloitwa Boya. Wamepanga mitungi yao kwenye foleni na wanangoja kuchota maji hayo.

Mhudumu wa afya aliye na furaha na amevalia koti nyeupe, anamdunga sindano mama aliyeketi kwenye kiti akingoja matibabu.

Msafishaji amevaa magwanda ya usafishaji kutumia kemikali. Magwanda haya ni kama barakoa, glovu na magwanda ya mguu. Kando yake kuna mapokezi tofauti tofauti.

Vitu tofauti, vimeekwa kwenye sakafu. Vitu hivi ni kama simu, mawe, mizizi, matawi, na mtu amekaa kando ya vitu hivi.

Wahudumu wawili wa afya waliovalia glovu wa maskio , wanamhudumia mwanamke mgonjwa na wanatoa uchafu maskioni mwake kueka kifaa fulani kwenye masikio, uchafu juu inaenda kwenye ndoo ndogo.

Dawa ya ARORWET imewekwa kwenye chupa iliyo na kifuniko cheupe. Juu ya karatasi hili limepakwa rangi ya kijani kibichi na nyuma yake matawi yamejaa.

Mwanamke mwenye furaha amembeba mtoto wake mchanga aliyezaliwa, mtoto huyu amefungwa kwenye leso nyeupe na hospitali hii ina vifaa vingi.

Muhudumu wa afya aliyevaa glovu anafanya vipimo tofauti. Juu ya meza yake taa inawaka ili aweze kuona kwa makini anachokifanya pia glesi zimepangwa na zina rangi tofauti

Wakulima wamesimama kwenye foleni kando ya mimea yao, na wanaelezewa mambo muhimu. Kando yao tenki la maji limesimama na sabuni ya kunawia mikono.

Chupa nyeupe na majani ya dawa ya mwili inaonekana juu ya meza. Dawa hii ni ya kienyeji na juu ya dawa hiyo katika kijikaratasi cha juu, mwili umechorwa ukionyeshwa matumbo ya mwanadamu.

Wahudumu watatu wa afya waliovalia koti nyeupe, wamebeba maboksi ya dawa wanafungua boksi hizi ili zitumike. Wamesimama kwenye uwanja uliojaa miti.

Mama aliyejifungua mtoto ana afuraha nyingi sana. Amebeba mtoto huyu kwenye mkono wake. Nyuma yake neti nyeupe aliyotumia kujifunika ipo.

Wapuliza dudu ama wasafishaji wawili wanasaidiana kusafisha jengo. Wamevalia magwanda yanayowasaidia ili wasiadhirike na kemikali zinazowaumiza.

Moto mkubwa sana unachoma mabati na nyumba, nyumba hizi ni mbili na moto umetanda kote pia moshi umajaa na mtu hawezi kuona ndani ya nyumba hizo.

Mwanamme aliyevaa kofia ambayo ina mabawa ya ndege. Anavigonga mizizi ya aina tofauti. Ndani ya nyumba hii ameweka mizizi hiyo juu ya mkeka.

Mwanamke anapewa chanjo mkononi. Ameivalia barakoa. Daktari anayempa chanjo hiyo ameshikilia sindano mkononi. Mwanamke huyo hayuko peke yake kwani kuna laini ya watu waliokujia chanjo hiyo.

Mhudumu wa afya anamshughulikia msichana mdogo, amemshika mkono wake uliovunjika na anamuuliza mahali anaposkia uchungu. Msichana huyu ameketi kwenye kitanda kilicho tandikwa vizuri.